Sehemu ya mbele ya gari ya zamani aina ya Thunderbird. Rangi ya gari hilo ni buluu iliyokoza kidogo. Kwenye sehemu ya mbele ya gari kuna maandishi ya dhahabu yanayosomeka Thunderbird na mapambo mengine ya dhahabu yaliyoundwa kama milia.

Duka dogo la rejareja lililopakwa rangi ya bluu ya havifu likiwa na milango miwili ya chuma ya rangi ya kijani iliyo wazi, milango hiyo imewekwa alama za Mpesa likionyesha kuwa duka hilo linatoa huduma za Mpesa ndani ya duka rafu lililojazwa na bidhaa mbalimbali linaonekana.

Mwanaume mchanga mweusi akiwa ndani ya jumba cha maonyesho cha magari. Amevalia suti maridadi ya buluu , nyeusi shati jeupe lililofunguliwa vifunguo vichache na anaonekana na nywele fupi zilizonyolewa vizuri.

Risiti ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari ya Kenya, juu kushoto kuna nembo ya KBA na chini yake kuna anwani ya African cotton industry, iliyoko Mombasa . Risiti ina namba ya pin na namba ya VAT, tarehe ya kutolewa, namba ya kaunti.

Skiri ya simu mahariri inayoonyesha programu ya ya Mpesa. Juu kabisa kuna picha ndogo ya wasifu wa mtu. Chini yake kuna kiasi cha, KSH 68,800 kilicho onyeshwa kama salio na available fuliza , 34,900.

Lori kubwa la kubeba magari linasafiri kwenye barabara kuu. Lori hilo lina ghorofa mbili. Juu ya lori hilo kuna gari aina ya pick up ya rangi ya kijivu na chini yake kuna magari mengine yamepackiwa kwa lori hiyo pia.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee Health insurance inayotangaza bidhaa mpya iitwayo Coverbora Medical Cover. Katika sehemu ya juu ya picha upande wa kushoto kuna nembo ya Jubilee Health Insurance. Sehemu kubwa ya juu ya picha inaonyesha mwanamke mweusi mwenye tabasamu.

Mistari ya miili ya mabasi au treni ambayo bado hayajamalizika ndani ya kiwada au karakana kubwa maganda hayo yamepakwa rangi ya machungwa na nyeupe miundo ya machungwa inaonekana kuwa na maandishi ya kichina upande wa mbele na pembeni.

Jengo lenye paa la kijanikibichi na kuta za bluu, lengo kuu la picha inaonekana kuwa duka la majestic cosmetics ambalo limepakwa rangi ya bluu, karibu na duka hilo kuna vibanda au meza ndogo zinazouza matunda kama ndizi.

Rundo la noti za pesa za Kenya ambazo zimetandazwa kwa namna ya shabiki. Noti zote zinaonekana wazi; ni za thamana za shilingi elfu moja. Noti hizi zinaonyesha picha za wanyama pori na alama za Kenya.

Duka la nje la viatu lililofunikwa kwa turubai ya kijivu. Kuna viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya michezo, na ndala. Vimetundikwa kwenye kamba na raki. Viatu vingine vimerundikwa chini, na kwenye ndoo nyekundu.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha au buluu hafifu, limeegeshwa kwenye nyasi ndefu, gari hili linaonekana kuwa Sedaan lina madirisha yenye kioo cheusi na rimu zenye muundo wa kipekee, mbele ya gari kuna gari jingine jeupe linaloonekana wazi kidogo.

Gari aina la SUV lililoegeshwa nje ni Toyota Landcruiser Prado ya rangi ya kijivu iliyo koza au nyeusi inaonekana kuwa katika hali nzuri namba yake ya usajili inaonekana wazi mbele KDK 1K1 N na kitu kama hicho.

Magari mawili ya hyundai yakiwa yame egeshwa nje ya jumba la maonyesho la Hyundai gari lililo mbele ambalo linaonekana wazi zaidi ni la rangi nyeusi na lina sehemu ya mbele inayo ngaa.

Sehemu kubwa ya noti zinazoonekana ni za thamani ya shilingi elfu moja ambazo zimetanguliwa kwa namba one thousand na picha ya Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zina rangi ya kijani na manjano kidogo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda soko la matunda na mboga sehemu kubwa ya picha imejaa bidhaa mbalimbali na rundo kubwa la ndizi, limau za kijani, viazi na mboga nyingine.

Simu mahiri ikiwa na menyu ya mpesa kwenye skrini yake. Vidole viwili vinaonekana, kimoja kikitumia kidole gumba kuchagua kipengele cha lipa na mpesa.

Rundo kubwa la viatu la kamba mbili za aina ya rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye meza au kitambaa jeupe. Kuna viatu vya rangi nyingi kama vile bluu, pinki, njano, zambarao na nyeusi.

Duka la matunda na mboga lililo kando ya barabara . Matunda mengi ameauweka kwa utaratibu kwenye masanduku na vikapu . Kuna rundo za ndizi za manjano na kijani zilizoninginia na chini yake kuna matunda wengine kama maembe ,tufaha chungwa matikitimaji.

Soko la mazao ambapo kuna aina nyingi za mboga, na matunda zikiuzwa. Ni soko lenye pilka na bidhaa zimepangwa kwa wingi. Kuna chungu za pilipili hoho kijani, matango, nyanya, vitunguu, viazi na mboga nyingine nyingi, zikiwa zimewekwa kwenye masanduku.

Aina mbalimbali za mboga na mimiea ya kupandwa ikiwa zimepangwa vizuri, labda kwenye soko la wakulima au duka la mboga. Rundo kubwa nyekundu kuwa na majani ya kijani kibichi.

Duka la nguo au chumba chenye nguo nyingi na vitambaa vilivyopangwa kwa umaridadi. Katika sehemu ya kati ya picha, kuna mannequin iliyovaa koti fupi la rangi ya kijani kibichi, lenye michoro miraba na duara yenye rangi mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililo jaa matunda na mboga mbali mbali. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu lililopangwa kwa uangalifu chini likitapakana na mafungu ya vitu vingine vya kijani na njano vinavyo fanana na ndimu au machungwa.

Jengo la biashara la ghorofa mmoja lililo pakwa rangi ya manjano na bluu ambalo linaonekana kama kituo cha kuuza maziwa. Bango juu ya mlango limeandikwa Mount kenya milk depot mlango wa duka ni wa bluu.

Duka la matunda na mboga ambapo ndizi za aina tofauti zimetundikwa. Upande wa kushoto, kuna vishada vingi vya ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano zimetundikwa kwa kamba.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ikionyesha pande zote mbili, mbele na nyuma. Kuna maandishi shilingi elfu moja na melezo mengine kuhusu Legal tender na saini ya gavana na mwanachama wa bodi.

Rundo kubwa la nguo lililofungashwa katika mabunda, kila bunda limefunikwa na plastiki ya uwazi na limefungwa vizuri kwa kamba au mikanda nyeusi iliyoshikilia nguo pamoja.

Duka ndogo la rejareja, labda duka la kawaida lililokuwa mitaani. Duka lina rangi ya kijani na lina matangazo mengi kama vile M-Pesa na Airtel. Mbele ya duka kuna watu wawili wameketi kwenye benchi.

Upande wa kulia kuna duara kubwa nyekundu lenye maandishi at seven thousand five hundred and seventy four per year kikionyesha gharama ya bima kwa mwaka mzima, kiasi hiki ni cha shilingi la Kenya.

Mikono miwili ya mtu mzima, ikishikilia rundu kubwa la noti za pesa, noti hizi zote zinaonekana kuwa za shilingi elfu moja, za Kenya, kutokana na number, one thousand , inayo onekana wazi kwenye noti kadhaa.

Rafu za chuma zilizojaa trei za mayai. Zikiwa zimepangwa katika miundo mirefu. Mayai yenyewe yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawia nyepesi. Trei hizo zina rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, kijani kibichi na zambarau.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi au la kawaida nchini Kenya kutokana na mazingira na mavazi ya watu. Inaonekana kuwa ni wachuuzi na wanunuzi wengi. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna mwanamke ameinama akichagua vitu akiwa amevaa suruali na jeans ya bluu.

Mikono miwili ya watu wawili wakifanya makabidhiano ya funguo wa gari, mtu mmoja ambayo mkono wake umevalia suti ya rangi nyeusi anatoa funguo wa gari wa kisasa mwingine anapokea ufunguo huo kwa mkono wake uliokuwa wazi.

Rundo la ndizi za aina mbalimbali zikiwa zimetandikwa juu ya kitambaa, kuna ndizi za rangi ya manjano ambazo zimeiva na nyingine bado ni za kijani na hazijaiva vizuri, ndizi hizi zimetenganishwa kwa rundo na zimepangwa kwa utaratibu.

Bidhaa za mboga zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao Kwenye soko. Mboga hizo ni pamoja na upande wa kushoto, kuna rundo kubwa la viazi, katikati kuna rundo la vitunguu vyekundu na upande wa kulia kuna nyanya.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Katikati na mbele ya picha, kuna gari dogo na rangi nyeusi linaonekana kama hashbach au crossover ndogo ina kioo nyeusi karibu za magurudumu lenye muundo wa kipekee.

Bango la matangazo la bima ya texi ya PSV, juu kabisa kuna maandishi PSV taxi insurance , yalioandikwa kwa herufi kubwa nyeusi, chini yake kuna mstari mwekundu, wa usawa, na chini ya mstari huo, kuna maandishi, one month TPO .

Eneo kubwa lilowazi ambalo limejaa maelfu ya magari mapya. Magari hayo yametengenezwa na kupangwa kwa mistari mirefu na mieupe yenye utaratibu . Yametegemea rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu, na hudhurungi.

Noti ya shilingi elfu moja yake Kenya, ikishikiliwa mkononi. Noti hii inaonyesha alama za usalama na michoro mbalimbali ikiwemo neno. Kenya na namba 1000 na ikionekana wazi.

Safu ya magari kadhaa yaliokuwa yameegeshwa , magari hayo yanaonekana kuwa mapya na mengi yao ni SUV au magari ya abiria yenye ukubwa wa kati rangi zao ni nyeupe na nyeusi zikipishana katika mpangilio.

Gari jeupe la kisasa linafanana na gari la aina ya SUV likiwa limesimama nadni ya chumba cha maonyesho. Gari hilo lina milango minne na magurudumu ya rangi ya fedha. Uchunguzi wa karibu unaonyesha pia, mistari ya chuma inayopita chini ya milango na kwenye upande wa magurudumu ya mbele.

Kuna safu ya magari matatu yaliyoegezwa yakiangaliwa kutoka nyuma. Gari la kwanza upande wa kushoto ina rangi nyeupe au fedha. Gari la pili katikati lina rangi nyekundu. Gari la tatu upande wa kulia ina rangi nyeusi.

Bango la matangazo ya bima ya pikipiki nchini Kenya; rangi kuu ya bango ni nyeusi na njano. Kichwa cha bango kimeandikwa kwa herufi kubwa; Get Your Boda Boda Insurance Cover, Wherever You Are .

Lori refu la kubeba magari ,lenye magari kadhaa likiwa limepakizwa juu yake. Lori hili lina staha mbili, na kwenye kila staha kuna magari, yakiwemo manne, yanaonekana wazi.

Sehemu ya soko lenye shughuli nyingi. Ikionyesha bidhaa mbalimbali za kilimo. Mbele kabisa chini kuna ndoo mbili zilizopakiwa na karibu nazo kuna boxi kubwa lililojaa viazi vitamu.

Gari jeupe, aina ya Sedan likiwa limeegeshwa nje, gari hili lina sahani ya leseni yenye nambari KCM seven, zero, nine, K ambayo inaashiria gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Duka la vijijini au mtaani jengo linaonekana kua la zamani limepakwa rangi nyeupe ilio changanyika na chokaa nyeusi chini. Paa ni la bati kuna milango miwili na madirisha mawili yenye fremu za chuma.

Duka dogo la salon au vipodozi, likiwa wazi. Duka hilo lina kaunta ya kijani kibichi, lenye vyoo vinavyoonyesha bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi. Juu ya kaunta hiyo, kuna ishara ndogo, inayosomeka, beauty salon and cosmetics and perfumes .

Ndani ya duka ya mpesa au wakala wa mpesa. kuna wanawake kadhaa wamesimama mbele ya kaunta ndefu yenye sehemu kadhaa za waudumu. Kaunta ina rangi ya kijani na nyeupe, na neno mpesa linaloonekana wazi juu ya kila sehemu ya huduma.

Mlango wa duka au ofisi inayotoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni. Na kutuma au kupokea pesa. kwenye sehemu ya juu ya mlango, kuna bango kubwa lenye maandishi, Junction Forex and Money Remittance.

Kipimo cha kasi na kipimo cha mafuta ndani ya gari. Kipimo cha kasi kina namba kuanzia zero hadi three sixty na inaonekana kupima kasi katika kilomita kwa saa kilometre per hour ingawa maandishi hayo ni madogo sana.

Safu kubwa ya viatu vya roller skate vya rangi tofauti vilivyo tundikwa kwenye chuma au kamba, vyatu hivi vimepangwa kwa wingi na vinaonekana kuwa vya ukubwa na miundo mbali mbali. Picha inaweza kuwa imechukuliwa kwenye duka au soko la nje la kuuza viatu.

Duka la mpesa lilil wazi. Mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi na umechorwa nembo ya mpesa. Ndani ya duka kuna rafu zilzojaa bidhaa na barakoa nyeupe na buluu imetundikwa kwenye mlango.

Bango la matangazo ya bima afya nchini kenya, rangi kuu ya bango hili ni njano kichwa kimeandikwa kwa herufi kubwa affordable medical insurance bima ya afya ya bei nafuu chini yake kuna nukuu isemayo your health is your wealth .

Mikono miwili ya mtu mzima, ikishika noti za pesa. Noti hizi zinaonekana kuwa shilingi za Kenya, kwani kuna noti ya shilingi hamsini yenye rangi ya waridi, na noti nyingine za rangi tofauti zikiwa zimekunjamana chini yake. Labda za shilingi ishirini, mia au zinginezo.

Mabasi kadhaa yakiwa katika hatua za utengenezaji ndani ya kiwanda kikubwa. Basi la mbele lina rangi ya njano na bado halijakamilika na sehemu ya injini wazi na linakosa madirisha.

Tangazo la bima likionyesha mwanamke kijana mwenye nywele ndefu lenye muundo wa afro. Ameketi chini amevalia shati la kijani kibichi yenye mikono mirefu na suruali ya mazoezi ya kijivu au nyeusi. Anaonekana akitabasamu au kucheka akionyesha furaha au utulivu.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka kampuni ya Imani. Juu ya picha, kuna nembo ya Imani, yenye rangi nyekundu na nyeusi. Chini yake, kuna picha ya pikipiki iliyoanguka barabarani, ikionyesha umuhimu wa bima.

Trela ya kubeba magari inayatumika kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Trela hii ni ya rangi ya bluu na imepaki magari kadhaa juu yake. Kuna gari la kifahari la rangi nyeusi aina ya SUV lililopakiwa mbele kabisa kwenye ghorofa ya chini ya trela.

Eneo la biashara au soko la jumla likiwa na rundo kubwa la vitunguu vyeusi vilivyowekwa kwenye mifuko ya wavu. Vitungu hivi vimepakiwa na vimepangwa katika marundo makubwa chini na pia ndani ya lori kubwa la kijani ambalo linaonekana likipakua au kupakia vitunguu.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke moja wakiwa ndani ya duka la kuuza magari, mwanaume upande wa kushoto amevaa suti ya blue na tai nyekundu anaonekana kuwa muuzaji wa magari, anashikilia kompyuta kibao na anaeleza kitu kwa wanaondoa walio katikati na kulia.

Ndani ya duka kubwa la kuuza magari. Gari kadhaa likiwemo gari jeusi kubwa upande wa kushoto na gari jingine la rangi nyeusi upande wa kulia yamepangwa kwa ustadi kwenye sakafu ya vigae.

Shughuli ya malipo ya kielektroniki ambapo kadi ya malipo. inatumiwa kwenye mashine ya PesaPal ya kulipa. Mwanamke anaonekana akishikilia mashini ya PesaPal, ambayo ina skrini anayoonyesha kiasi cha malipo cha 62000.

Duka la nyama au bucha, mbele ya picha kuna kaunta ya kioo iliyo wazi na vipande vikubwa vya nyama mbichi vimewekwa ndani yake. Nyuma ya kaunta kuna wafanyikazi wawili na juu yao kuna vipande viwili vya nyama vilivyotundikwa kwenye ndoano.

Mkono wa mtu mmoja ikishika na kuonyesha noti nyingi za pesa za Kenya . Noti hizo zina dhamani tofauti kama vile notinya shilingi elfu moja na noti ya shilingi mia moja. Pesa hizo zimepangwa Kwa namna ya shabaki na zinaonekana kiasi kubwa ya pesa.

Rundo kubwa la nguo hasaa soksi zikiwa zimekusanywa sehemu kubwa ya picha inaonyesha soksi nyingi zenye rangi na michoro uofauti zimepangwa kwa wingi kwenye wavu wa chuma, Hii inaashiria uuzaji wa nguo za mitumba au za jumla.

Soko la nguo za mitumba, lenye shughuli nyingi. Kuna mistari mirefu ya nguo zilizotundikwa juu, vikiwa na aina na rangi mbalimbali, zikijaza nafasi yote. Chini kuna mirundo mikubwa ya nguo zilizorundikwa kwenye meza au vibanda.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye soko kubwa. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida, na wengine wamesimama, huku wengine wameketi chini, wakiuza bidhaa zao. Bidhaa hizi ambazo hazionekani vizuri, vimeekwa kwenye magunia na mifuko.

Maonyesho ya magari ya kifahari ndani ya jengo. Kuna magari kadhaa, likiwemo gari jeupe, buluu na jeusi, yaliyopangwa kwenye chumba chenye sakafu iliyoakisi. Magari mengine yanaonekana nyuma.

Duka dogo la maziwa au la bidhaa za maziwa lililoko kando ya barabara au katika eneo la kibiashara la mtaani, juu la duka hilo kuna bango kubwa la kijani na nyeupe yenye maadishi Kieni Dairy Products Limited .

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies . Duka hilo linaonekana kuwa dogo na lina mlango wazi. Ndani ya duka kuna mashini ya kutoa maziwa Milk ATM . Na baadhi ya watu wamesimama mbele ya mlango.

Duka ndogo au kibanda cha biashara, kinachoonekana kuwa kiko kando ya barabara au mlia yenye mawe ya kupanga. Ina milango miwili mikuu ya chuma, yenye rangi ya kijani kibichi. Moja ya milango inaonekana kuwa imefungwa nusu.

Vibanda viwili vya biashara ndogo vinavyotoa huduma za sima na pesa. Kibanda cha kwanza upande wa kushoto kina rangi ya kijani na kuna sehemu ya wavu ya chuma. Kimeandikwa M-Pesa na kinaonekana kama ofisi ya M-Pesa ya Safaricom.

Rundo la noti za pesa za Kenya hasa noti za shilingi mia moja. Noti hizo, zimetawanyika na noti moja inaonekana wazi zaidi ikiwa imekunjwa juu ya rundo. Noti hii ina picha ya mzee Jomo Kenyatta.

Soko la matunda na mboga labda duka ndogo la barabarni au kibanda. Kibanda kimefunikwa na turubai nyeusi inayounda paa ya muda na matunda yametundikwa kutoka juu ya paa hilo. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwa uangilifu.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga na muuguzi akichoma sindano mtoto huyo muuguzi amevalia sare nyeupe mwanamke amevaa nguo yarangi ya chungwa na yuko ndani ya chumba yenye dirisha kubwa kuna karatasi zilizo bandikwa ukutani nyuma ya muuguzi.

Duka la rejareja au sehemu ya biashara ndogo ambapo kuna mashine mbili za kutoa huduma za kujiendesha. Mashine ya kwanza upande wa kulia ni kubwa na ina rangi ya buluu na nyeupe, imeandikwa Tassmatt Milk ATM picha za ng'ombe na chupa za maziwa kuashiria kwamba inauza maziwa.

Gari ndogo aina ya hiace ikiwa imeegeshwa nje ya jengo la kisasa. Gari hilo lina rangi nyeupe na limeandikwa hiace mbele, kuna sticker ndogo ya manjano kwenye mlango wa gari.

Soko la wazi lenye pilka nyingi labda soko la mboga. Sehemu ya nyuma ya picha inaonyesha njia au barabara iliyo na matope, uchafu na mabaki ya mboga hasa majani ya kabeji yaliyomwagika.

Tangazo la bima ya ajali ya kibinafsi kutoka kwa kampuni ya Ammaco. Tangazo lina maandishi makubwa, personal accident cover . Kuna maelezo yanayosema, injuries can happen anytime, but recovery shouldn't mean financial stress . Sehemu ya chini ya picha ina maelekezo ya kupiga simu kwa 268.

Tangazo la huduma ya afya kutoka kwa shirika la Anziano Insurance Agency. Sehemu ya juu ya picha ina kichwa Health Insurance na picha ndogo zinazoashiria manufaa mbalimbali ya bima kama vile bima, kinga, sera, faida, misaada ya kwanza na huduma ya afya.

Gari la michezo lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa karakana au kituo cha huduma ya magari. Gari linaonekana kuwa ndogo na la kisasa lenye rimu nyeusi la kuvutia. Nyuma ya gari kuna mlango mkubwa wa kioo.

Eneo pana la ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka kubwa la magari. Kuna magari mengi ya aina tofauti yalio pangwa ndani ya jengo hilo mengine yakiwa meusi, meupe, mekundu na bluu.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na mapambo ya shingo yenye rangi nyingi, yaliyopangwa kwa ukaribu na kuning'inia. Kuna aina mbalimbali za shanga zikiwemo; ndefu, fupi na zile zenye maumbo ya duara kama disk hasa zinazotokana katikati zikiwa na rangi ya chungwa na nyeusi.

Duka ndogo ambalo linaonekana kuwa wakala ya Mpesa na Airtel Money liko wazi na linatoa huduma kwa wateja, wanaume wawili wamesimama mbele ya duka, mmoja wao amevaa fulana nyekundu na suruali fupi nyekundu.

Safu ya magari mapya yaliyopangwa kwa usawa katika eneo la wazi, labda duka la magari au maegesho ya kiwanda. Magari hayo ni aina ndogo na ya kati na yamepigwa picha kwa pembe inayoonyesha safu ndefu ya magari hayo.

Tangazo la bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Jubilee Health Insurance . Tangazo lina usuli mwekundu, sehemu ya katikati kuna maneno Cover Bora Medical Cover for your Inpatient Needs . Chini ya maneno haya kuna bei From as low as 6200 bob per annum .

Ndani ya duka kubwa la rejareja hasa katika sehemu ya maziwa na bidhaa za maziwa zinazohifadhiwa kwenye friji . Kuna rafu ndefu zilizojaa katoni za maziwa na bidhaa nyingine za maziwa. Katoni nyingi zinaonekana kuwa na chapa ya Delamere.

Eneo lenye shughuli nyingi linalofanana na soko dogo au msururu wa vibanda vya biashara labda katika mtaa wa mjini au mji mdogo nchini Kenya. Kuna maduka na vibanda vidogo vilivyo na rangi tofauti kama vile rangi ya chungwa, bluu na kijani.

Stendi ya soko la mboga na matunda mbali mbali mboga hizo zimewekwa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya na karibu lake kuna pili pili hoho za manjano na nyekundu na kundi la kitunguu.